Kina dada wa wili waliyovalia sare rasmi. Asa lili koti la rangi nyeupe na mbele yao tunaona jerehani ama kifaa ambacho linaweza kuwa kwamba inatumika kutengeneza barakoa. Maanake tunaona barakoa kadhaa zilizo mbele yake.

Ni watu wawili, ambao labda ni wafugaji, wanaonekana kutembea kuelekea sehemu ile ingine. Nyuma yao, kunayo mzoga wa ngombe aliyekufa. Sehemu hii yaonekana ni eneo kame na haijakua na mvua wakati mrefu.

Madaktari wanne waliovalia sare yao rasmi za kufanya kazi ya upasuaji wakiwa chumbani cha kufanyia upasuaji. Kunayo mgonjwa ambaye amelazwa hapa. Yaonekana kwamba anaendelea kutibiwa ama kufanyiwa upasuaji.

Tunamwona mama mzazi ameshikilia mtoto wake aliyempeleka hospitalini ili labda apewe chanjo. Mbele hapa kando kunayo daktari au mhudumu wa afya ambaye anaonekana kumpatia mtoto huyu chanjo kupitia kwa sindano.

Mkulima mmoja anajitahidi kufurusha wadudu hao wanaoitwa nzige ambao wamevamia shamba lake , wadudu hao hula kila kitu kilicho na rangi ya kijani kibichi na kuletea wakulima hasara ndiposa tunamuona huyu akiwafurusha katika shamba lake.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika kushuhudia tukio ambalo limetokea. Inawezekana kwamba kulikuwa na mafuriko ndiposa daraja hili likabomoka. Na hivyo basi watu wengi wamekuja kushuhudia tukio hili lisilo la kawaida.

Wakati mkulima unanyunyuzia dawa mimea zako, ni vyema kabisa uvalie nguo maalum za kujikinga wewe mwenyewe , ndiposa madawa hayo ama kemikali hizo yasije yakapatana na mwili wako.

Moto waweza kuzimwa kwa njia nyingi mno, moja ni kukatiza hewa ya oksijeni ambayo inasaidia moto kuiwaka, hivyo basi kuna kemikali fulani ya kunyunyizia, ukiweka pale basi moto inazimika.

Mtu unapoenda kuona daktari wa meno, basi unajua tu lazima atakwambia ufungue mdomo wako. Ili aangalie meno yako kama iko sawa ama haiko sawa, sasa itabidi umekubali kufungua mdomo wako uwe pana.

Mafuriko yanapokuja huwa mara mingi yanatatiza shughuli za usafiri. Kwa maana mara mingi barabara huwa husombwa na maji na hio hutatiza au utenda kazi wa watu wanao ishi sehemu zile.

Sasa unajua ukiwa mfanyikazi wa afya, tuseme wewe ni daktari ama wewe ni nesi, wajua ukitapatia watu dawa itabidi umewaelezea, na wakati mwingine unatumia machupa yale ya dawa ili uwaonyeshe watu na waelewe kile ambacho unamaanisha.

Panapotokea mafuriko watu wengi huathirika sanaa, hali yao ya maisha inaathirika kwamba maji huweza hata kuzomba mifugo yao ama hata huwaua wenyewe pasi inafaa kwamba watu na serikali wahakikishe ya kwamba njia ya machi haijazibwa

Madaktari wakifanya upasuaji, inaonekana ni wa mguu kwa mgonjwa hosiptalini, hili laweza kuongezeka sana kenya iwapo amri ya kupiga watu wanaoandamana risasi kwa miguu zao ita...

Kwa kawaida watu wengi huwa hawaendi hospitali ili kuangaliliwa maskio yao, kwa sababu, si mara mingi watu wanapata magonjwa wa maskio, lakini ni mzuri pia wakati mmoja ule uende ili uangalilie maskio yako.

Kuna watu ambao hawana madini ya katosha kwa miili hasaa Ile ya iron, pasi wakati unapata wamepewa tembe Fulani Ili kuongeza madini hayo kwa miili yao, hata hivo ni vema kupata madini Hizi kutoka kwa mboga ama zile zingine isiwe kwa tembe.

Pole ngamia kaanguka jangwani, natumai kwamba analala tu ila hajakufa maanake ako na mzigo mgongoni mwake. Wanyama hao hukimu sana wale watu wanaishi zile sehemu za jangwa.

Kunakuwa na huduma ya kwanza mtu anapopata hitilafu yoyote Ile ama anapoumia mara mingi hupewa huduma ya kwanza kabla ya kufikishwa hospitalini, Hii ni jambo mzuri kwa watu hili wasije wakaumia zaidi.

Kwa sehemu zingine ukitembea utapata kwamba wao hawana maji ambayo yameletwa hadi kwa manyumba zao, sasa inabidi waende mahali fulani ambapo wamejengewa bomba la maji ili wapate maji

Na nikiona mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini na kwa kichwa yake amewekwa bandeji, basi inanikumbusha ile story ya askari kwamba kulikuwa na mshukiwa fulani aliitwa Albert aliyejigongesha kichwa yake kwa ukuta, story ambayo ilikuwa ya uongo.

Mara mingi chanjo inayo peanwa kwa watu, kwa mara mingi wana maadhara kiasi fulani kwa watu. Hivo basi inakuwanga mzuri kujulisha watu kuhusu madhara hayo, na pia mbona wanafaa kuchukua chanjo hilo. Hii yote husaidia afya ya watu.

Kazi ya udaktari ni kazi ambao inahitaji utaratibu sana maana yake unafanya kazi na uhai wa mtu. Mara mwingine pia ata inafaa kuwa ni watoto wadogo wachanga ambao wamezaliwa tu basi hii kazi ni kazi ingine mzuri.

Mara mingi mimi huona dawa, alafu nashangaa sana kwa majina ambayo wamepewa, majina ambayo ni ngumu ata mtu asome na hata ndivyo inamaanisha nini, aa wasayansi wa dawa mbona mlifanya hivi?

Watoto wadogo hupewa chanjo, baadhi ya chanjo hizi, kunazo zile zinapeanwa kwa njia ya mdomo. Hivo basi tunapata kwamba daktari ama muuguzi au mama mtoto anafungua mdomo la mtoto kisha anaweka dawa Ile.

Unapotembea kwa mji zingine kama Kakamega, Nakuru utapatana na haya magari yanaitwa tuktuk magari haya yana miguu mawili matatu, hasa na mjini Mombasa inabeba abiria.

mazingira ama nyumba wanapoishi ni safi na kwamba takataka zote zimepelekwa pale panapofaa na kisha kuchomwa ama watu hawafai kuzitupa ovyo ovyo maana hiyo inachafua mazingira.

Madaktari nao ni watu ambao wanafaa kupewa heshima yao, wao hufanya kazi yao kwa utaratibu sana mtu ata unashindwa alaa! hii ni ujuzi gani. Lakini hivyo inafaa kwa sababu wao ndio wanafanya kazi na mwili wa binadamu ambaye wanataka aishi maisha mzuri na akuwe na wima mzuri.

Kuna wale watu ambao wakipewa tembe za kumeza wao humeza tu hivo bila maji, yaani anachukua tembe anaeka kwa mdomo kisha anaimeza ikiwa ivo, ogopa hawa watu sana, bila maji ala!

Wewe ukiwa mhudumu wa afya, tuseme wewe ni muuguzi, basi ni jambo mzuri kwamba utembee pale kwenye hosiptali ambapo wagonjwa wanalazwa huwa wanalalia ili wahakikishe kwamba kila kitu kiko shwari, mgonjwa akiletwa itakuwa sawa.

Kunazo chanjo zingine ambazo zinapeanwa kwa njia ya mdomo, yaani wanafungua mtoto mdomo alafu unawekelea chanjo ile kwa mdomo yake ili aimeze ama pia zitaingia mwili hapo ikuwe tu kwa mdomo.

Naam kunazo magonjwa ambazo ni afadhali kuzikinga kuliko kuzitibu manake kuzitibu uanga pesa mingi sana na kwa mara mingi ata haiwezekani hivo basi kunazo chanjo ambayo watu hupewa ili kuzuia magonjwa kama hizo.

Kuna baadhi ya watu ambao wanaeza kuwa na ukosefu wa madini fulani kwa miili yao. Hivyo basi huwalazimu kumeza tembe fulani ama dawa fulani ili kuchangia madini hayo kwa miili yao ili itosheleze zile walionayo chache.

Madaktari walio kwenye chumba ya kufanyia watu upasuaji, huvalia sare maalum na hufanya kazi hii kwa utaratibu mno, maanake wanahudumia mtu ambaye anataka aishi maisha vizuri.

Wakati wa COVID-19 nayo ilikuwa wazimu sana. Yaani watu walikuwa wanavalia vifaa fulani, watu ilikuwa inabidi wapimwe, hali ya joto mwilini mwao, alafu kisha ikipatikana iko juu kidogo mara hio hio unapelekwa kwa hospitalini ilikua ya maajabu sana

Hapa watu wanaita miti shamba yaani dawa ya kienyeji na je? Ni nzuri ama si nzuri, kwa kweli ni nzuri kwa sababu hata zile dawa ambazo tunanunua kutoka maduka siku hizi pia yametengenezwa kutokana na haya.

Hapa ni kwamba mhudumu wa afya ama muuguzi anadunga sindano mteja wake . Inaweza kuwa anaugua ugonjwa fulani ama tu ni kumpatia chanjo ya kumkinga yeye dhidi ya ugonjwa fulani.

Pale darasani mwalimu anapompatia muda mwanafuzi mmoja kufunza wengine huwa ni jambo mzuri, maanake huyo mtoto atapata kuelewa vizuri kile ambacho anawaambia wenzake na pia atakuwa anajiaminia zaidi. Basi ni mzuri.

ilie mwaka wa 2020 kulitokea janga la COVID-19 ambapo watu wengi waliaambukizwa na hivyo basi ilifaa serikali na watu kwa jumla kutilia maanani usafi wao kwamba wakawa kuosha mikono.

Kudungwa sindano nayo inakuaga uchungu sana. Hio sindano yote iingie ndani ya mwili wako na pia iingie kwa hio mfereji ambayo damu uupitishwa mwilini, hio ukuwa uchungu sana. Ata nahurumia sana mtoto anapodungwa sindano.

Mzee mmoja alisema kwamba akienda hosiptali yeye ana afathalisha kudungwa sindano kuliko kupewa tembe za kumeza. Nikamuuliza mbona? Akasema ati kwamba akidungwa sindano yeye hupona haraka sana.

Aii mama yangu! sindano ndio refu inaelekea kudungwa kwa mtu, na hiyo yote itaingia kwa mwili wa binadamu .Kisha yafuate dawa inayoekwa ndani hapo, kisha unaskia uchungu fulani.

Ni jambo nzuri kwamba kila wakati unapotembelea msalani inafaa uoshe mikono yako, tumia sabuni na maji. Hii ni kuakikisha ya kwamba hamtaambukizana uchafu wowote.

Basi watoto wakiwa wadogo huwa wanafurahia sana kucheza na maji, haswa pale unapowapatia kifaa ya kuwaosha wao wenyewe ,wanachezea maji na wakati mwingi kurushiana maji. Hii ni michezo tu ya watoto na ni kawaida.

Swapj? Kila nionapoa mahali ambapo pamechomeka wanakumbusha eneo Fulani pale Nairobi ambapo ni soko la maringiti na pia Ile soko ya kikomba, ambayo Kila mwaka lazima ichomeke, jee ni utosoji kutoka wapi?

Rais fulani wa kenya anaitwa Ruto siku fulani alisema atawasaidia watu 'wheelbarow' ili awasaudie kuega uchumi wao kweli kumbe watu wanatumia kuteka maji.

Kwa sasa kunakuwa na magari haya ambayo kwa miji ambayo shughuli ya kutoa takataka kutoka kwa manyumba za watu zipelekwa mahali zitakazwo oshwa hazijatengenezwa vizuri, basi magari haya huzunguka zikichukua hizo takataka na kupeleka panapofaa.

Wauguzi au wahudumu wa afya kwa mara mingi kabla ya kutibu mgonjwa huwa wananakili, kile yote ambayo mgonjwa anauguwa kuhusu na dawa yake na hali yake kwa ujumla. Hii ni kusaidia historia ya mgonjwa huyo.

Watu wanaelekea kusombwa na maji ya mafuriko. Hapa ni kwa barabara. Je, ataweza? Tunatumai kwamba gari yake ni ile ya kitambo sio ya kisasa. Maanake kama ni ya kisasa basi gari hilo laweza kuharibika lisiweze kutengenezeka.

Unapopata shida kwenye sikio lako ni vizuri kupata daktari ambaye amesomea mambo ya masikio, ili akusaidie isije kwamba ukaharibu sikio yako na ukose kuskia vizuri tena. Basi ni vyema kutembelea hospitali na upate huduma ifaayo.

Wakati mwingine unapata kwamba mvua inanyesha kwa wingi mno hadi inafika kiwango ambacho kinakuwa ni mafuriko. Basi wakati huu barabara mingi utatizika sana kwa maana hayapitiki na hivo abiria na watu uteseka mno.

Wakati wa ugonjwa wa Covid nineteen , watu walikua wanafunga maski kwa midomo zao na pia walikua wanaosha kila mara wanakotembea popote ama wanaposalimiana na mtu ama popote pale.

Wakati mwingine ambapo mgonjwa anapata shida aidha ya kukula ama kupumua, kunayo mashine maalum ambayo imetengenezwa ili kusaidia mgonjwa kama huyo kufanikisha mambo hayo ya kupumua ama kukula ili maisha yake yaendelee.

Watoto wadogo wanapozaliwa huwekwa kwenye chumba maalum ili wauguzi waangalie wanagalie afya yao ili kuhakikisha ya kwamba wako salama, na wako buheri wa afya. Hili hufanyika katika hospitali mingi mjini Kenya.

Kunazo dawa fulani za kienyeji ambapo dawa hizo zingine pia ua ni sabuni. Inatumika kuosha mahali ama pia mikono yako ama pia hata mwili yako. Sasa dawa hizi pia hufanya kazi kama zile zingine za

Muuguzi hosiptalini anapozalisha mtoto kwa mama huwa ni furaha kwake sana, maanake ameleta mtu mwingine duniani na mamake atafurahia kuwa na mtoto wake, inakuwa furaha tele sana wakati mtoto huyo ako buheri wa afya.

Unapotembelea hospitali. Muuguzi kabla ya kukutibu wewe kwa kawaida huwa anakuongelesha kwanza, akujiulie hali kisha unamwelezea jinsi unavyosikia Kwa afya yako. Kisha atakupatia mawaidha zaidi.

Mafuriko panapo nyesha mvua kubwa, kila mahali hujaa maji na maisha ya watu hatatizika mno, hivyo basi inabidi serikali na kila mmoja wetu awe amejipanga kwa misimu ya mvua kubwa.

Basi lazima hapa ni wafanyikazi ambao wanafanya kazi na kemikali ambayo ina hatari kwa maisha ya binadamu ndiposa wanafaa kuvalia nguo maalum za kujikinga ili wasije wakaathirikana kemikali hizi.

mara mingine ukitembea unaona alama fulani ama tangazo fulani mtu ameipandika hapo hivyo kama za uganga ama mtu ameandika dawa ya mapenzi, nguvu za kiume kumfunga mke au mume. We unajiuliza sasa hata hizi inafanya kazi?

Naam, ni vyema kila moja wetu awe funzo kwa watu wengine, kwa mfano mzazi ama watu wakubwa wako na mfano kwa watoto wadogo awaonyeshe umuhimu wa kuosha mikono ya vizuri , hili wasije wakaambukizana magonjwa ya kiuchafu.

Unapofanya kazi kwa mahali ambapo pana aidha dawa, kemikali ama chakula, basi unafaa kuwa umevalia sare rasmi za kikazi ili ujilinde wewe mwenyewe na pia zile bidhaa zikuwe safi.

Mimi nikiwa mfanyi kazi wa afya kabla nihudumie watu wa jamii fulani, inakuanga jambo mzuri kwanza niwaelemishe wao, kwamba ninachokifanya pale ni muhimu kwa afya yao, ili wao wapate kuelewa na ili wapate huduma iliyo mzuri.

Muuguzi anapatia chanjo mtoto ambae ameshikwa na mama yake. Hii itasaidia mtoto awe na afya nzuri na asipatwe na magonjwa mengine ambayo ni magumu kuyatibu. Hapa ni hospitalini.

Ni jambo nzuri kwa wahandisi kufanya kazi yao ipasavyo kwani wakichenga manyumba wahakikishe kwamba wamezifuatilia zile kanuni Ili nyumba hiyo isije ikaharibika hapo baadaye na kuwaua watu wengi.

Ni muhimu kulinda afya ya meno yako hivyo basi inafaa tuseme kila mwaka uwe umemtembelea daktari wa meno ili aangalie meno yako ahakikishe yako salama na pia akupatie mawaidha ya chenye utakavyo linda meno yako ili yawe mema.

Daktari kabla ya kuwahudumia watu huvalia nguo fulani rasmi ya kazi kwa lugha ya kimombo huitwa personal protective equipment hii husaidia ili daktari asipate maafa yeyote kwa afya yake na pia kulinda wale ambao anawahudumia.

Je? ukitembea kwa majumba makubwa ushaipata tenki ya maji huwa imewekwa pale juu kuinuliwa, je ni kwa sababu gani? Hii ndo kusaidia maji yakushuke chini bila nguvu yeyote, yaani itakuwa inatumia nguvu ya gravity .

Kuna picha hizi ambazo siku hizi huchukuliwa kwa mara mingi sana ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo selfie .watu pale hivi wanapo tabasamu wanachukua ile picha na kwa mara mingi hutokea zikiwa mzuri sana. Watu wamefurahia kweli ama kweli mambo ya teknolojia inafanya maisha inakuwa tamu wakati mwingine.

Pale ambapo wakenya wanaenda kupiga kura ama wanashiriki shughuli yeyote Ile, mtu akishaa shiriki wakati mwingine anawekewa alama kwa kidole ya kwamba ameshaa fanya tendo hilo, na hatairudia tena.

Unapotembea maeneo mengine kama mahali ambapo hapana maji safi ama maji mengi, basi utapata kwamba wakazi wa eneo lile wana shida kubwa sana kupata maji safi na utapata kwamba wanachota maji ambayo yapo mbali sana na makao zao.

Kwa jamii ya kimasai ungepata kwamba hapo nyuma walikuwa na nyumba zao maalum ambazo zilikuwa zinaitwa manyatta, zilikuwa zinatengenezwa kwa njia fulani kulingana na desturi na tamaduni zao ,ili nyumba hizi ilikuwa inawakinga kutokana na baridi na wanyama pori.

Muuguzi wa kike anahudumia mgonjwa, ambapo yeye ni muuguzi wa macho. Inawezekana kwamba mgonjwa ako na shida ya macho, lakini tabasamu ya huyu muuguzi itamfanya hata huyu jamaa apone tu.

Je kuna venye kwamba chanjo kwa watu wakubwa husaidia? Yani ile unapewa ili ukingwe dhidi ya magojwa fulani. Jee inasaidia ama haisaidii? Nakama inasaidia inasaidia kwa kiwango kiasi fulani.

Unapo mama kama unavyopeleka mtoto wako hospitalini ili apewe chanjo daktari ama muuguzi anayemhudumia anafaa kushika mtoto wako kwa utaratibu ili asije akamuumiza ama mtoto asije akalia ovyo.

Mhudumu wa afya kabla ya kudunga mtu huwa anapangusa eneo lile pale na kifaa ama kitambaa kilicho safi mno. Hii ni kuzuia machafu iingie mwilini mwake.

Afya ya meno ni jambo nzuri kulizingatia kwa maana meni ndio inakusaidia ukule chakula ambavyo mwili yako unahitaji ili ukue vizuri. Basi ni maana kuzingatia afya ya meno.

Ni jambo la kufurahisha kuona mama amezalishwa mtoto wake na amefurahia kwa maana amepata mtoto na atamlinda ampatie afya mzuri na akuwe mtu mkubwa mwenye busara.

Ninapo ona picha ya mgonjwa aliye jeruhiwa kwa mguu hospitalini, inanikumbusha kwamba rais wa Kenya aliagiza juzi ma askari kupiga risasi vijana kwa mguu zao ili kuwaumiza. Jee, hii ni jambo mzuri?

Ndugu yangu gari yako ni ya kisasa ama ni ile ya kitambo? Basi kama ni ya kisasa yani ile inatumia nguvu ya umeme ili kuiendesha, unafaa kujihadhari sana usiweke mahali ambapo kuna maji mingi kama barabara ambapo itaharibu gari yako sana.

Mtoto anapozaliwa halafu awe na shida fulani kuna mashine maalum pale hospitalini ambapo muuguzi anaweka mtoto pale kisha anadhibiti hali yake na kuangalia kwamba amekuwa sawa kabla amkabidhi kwa mamake.

Ninapoona mwanadada kwenye picha akiuza maski Ile ya kufunika mdomo na mapua yako zatukumbusha kile kiza kilichotokea mji wa Nairobi ambapo askari alipiga risasi na kuua mjamaa Moja aliyeitwa Boniface aliyekuwa akiuza maski hizo.

Sasa kuna mti huu wa kitamaduni ama kitambo ambayo inaitwa mwarubaini. Inaaminika kwamba ni dawa, kwamba mti huu uko na dawa ambaye inaweza kutibu magonjwa kadhaa, na hivyo inahifadhiwa na jamii mingi nchini Kenya.

Je ungependa kuzalisha mapacha? Ama wewe ni pacha? A ,Wazazi wengine hupenda sana wawe na watoto pacha, maana huleta furahia mno unapowaona wao wakiwa wakianza kuwa watu wakubwa mdogomdogo hivyo.

chanjo ya ugonjwa ambayo kwa lugha ya kimombo huitwa measles . Sasa hapa ndipo daktari ama muuguzi anatoa chanjo ile kwa sindano ili aende amndunge ama ampatie mtoto mdogo ndiposa asipate na ugonjwa wa measles anapokuwa mtu mkubwa.

Sasa kwa jamii za kikalenjin na kimaasai na zingine ambavyo labda sijui, wanakuwanga na mambo yao wanafanya kulingana na utamaduni zao, na wanarembesha vyombo zao kweli kweli. Hizi vitu ni mzuri.

Moto ni hatari sana kwa maana waweza kuchoma kila kitu ata pia nawe inaeza ikakuchoma. Basi inapokuwa kwamba unaona moto umewaka mahali fulani ama inachoma nyumba inafaa uhakikishe uko umbali ambao hautakufikia wewe.

Unapokuwa shambani ama wewe ni mkulima, basi iwapo umepanda mimea zako basi unabidi wakati mwingine unyunyizie dawa, hii ni kwa sababu kunakuwanga n magonjwa ambayo yanahadhiri mimea, hivyo basi ukinyunyizia dawa zitasaidia mimea yako ipate na kunawiri vizuri

Shirika la ulimwengu wa kusaidia watoto wadogo wachanga huwa inasaidia sana watoto wengine ambao wako kwenye sehemu ambao maisha inatatiza kwao. Hivo basi mara mingi unaezapata kwamba imetoa usaidizi kwa watoto kama hawa.

Daktari wa meno anayelezea mgonjwa wake ama mteja ambaye amemtembelea kuhusu mambo ya meno. Ndiposa anachukua meno yake ambayo si ya kumuelezea zaidi apate kuelewa mambo hayo.

Sasa kwamba kuna watu ambao wanasema wakona madawa ambayo wanaweza ongeza nguvu za kiume, ni shiba ya ngiro na pia kaswende sugu. Ni ya kisonono na mapenzi na hizo zingine zote. Je, haya mambo hukuwa ukweli?

Kupata maji mazuri, maji yaliyo safi kwa matumizi ya kila wakati, ni jambo nzuri na inafaa kwamba ni haki ya kila binadamu kwa sababu, maji ndiyo chanzo cha uhai wa kila mtu.

Unapoosha mkono unafaa kunyunyizia dawa fulani ambayo inasaidia kuondoa uchafu wote mkononi. Hii husaidia ili uwe na afya bora na usiambukizane uchafu ulizo kwenye mikono hadi kwa chakula ama kitu chochote kile.

Kunazo mikebe maalum ambazo zimetengenezwa na makampuni ambayo ni kubwa na yaweza kuweka maji. Hii hutumika na watu wengi sana ilikuhifadhi maji kwa matumizi yao baadaye wakati maji ya mvua inapotea ama maji ya kawaida hupotea.

Mwuguzi anatayarisha dawa yake ili muuguzi atayarishe wagonjwa wake watibiwe pia kando yake kuna kitu ya kushikilia mapicha hapa ni uwanjani.

Watoto wadogo wanapozaliwa kwa mara mingi wauguzi hulinda sana afya yao. Mfano kwamba tunaona mtoto huyu ako na kilo kama tatu nukta sita mbili. Hivyo basi wauguzi kila wakati huhakikisha mtoto ako na afya mzuri na kilo mzuri iwapo ako na shida yoyote basi watamsaidia.

Basi ukitembelea hospitali alafu upate muuguzi mpole au muuguzi anayekuhudumia kwa vizuri ata wewe ukiwa mgonjwa unapona tu ata kwa maneno anayokwambia waguuzi kama hawa wabarikiwe sana.

Aa inafaa kwamba unaponyunyizia mimea zako dawa basi uwe kwenye sehemu ambapo pepo inatokea ndiposa dawa hizo yasirudi kwako ila yaende pale mengine mbali.

Watu wengine huwa na tatizo katika kufanya tendo la ngono, hivyo basi wengine humeza tembe fulani ili kuongeza nguvu zao. Tembe hizi kwa mara mingi labda huongeza mtu kwa wakati mtu anafanya tendo hilo ama labda husaidia mtu afanye kitendo hicho kwa muda mrefu. Madhara yake kwa afya hata haijulikani sana lakini watu wanafaa kuzingatia afya yao.

Iwapo baiskeli lako ama gari lako ni lanjia la kielektroniki hufaikuiweka ndani ya maji ama mafuriko yanapokuja unafaa kuitoa usipeleke manake utaharibu na hautaweza kuitumia tena

Kulingana na sheria na kanuni za kemikali kunao rangi kadhaa ambazo hutumika ili kujulisha mtu kwamba hii ni kemikali ambayo ina hatari kiwango gani. Kwa mfano rangi ya nyekundu inamwonyesha kwamba hio kemikali ni hatari sana.

Wakati mwengine watu huumwa na meno yao, sasa inabidi wametembelea daktari wa meno. Aidha daktari atasema jino hilo ling'olewe ama litibiwe ama awekewe jino lingine.

Kwa mara mingi mtu huumwa na kichwa kwa sababu kadhaa moja aweza kuwa kwamba mtu hajanywa maji inayotosha ama amefanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika pia aweza kuwa amekaa kwa jua sana. Hivyo basi kuna tembe ambayo mtu anaweza meza ili kusaidia ama zaidi anywe tu maji.

Unapo fanya kazi katika kampuni ya kutengeneza kemikali huwa inafaa kwamba umejikinga wewe mwenyewe, ili usije ukaadhirika kemikali hizo. pia zile container ambazo ziko kwa hizo kemikali inafaa kuwa ni mazuri.

Basi wakati huu kumechipuka dawa aina wa aina. Hasa dawa zake za kienyeji. Watu wanasema kwamba dawa hizi zinatibu ugonjwa fulani na dawa nyingine inatibu ugonjwa fulani.

Mara mingi unapotembea katika mahali pa umma ama miji mikuu utapata kwamba kunakuanga na vyumba vya kujisaidia, kwa mara vyumba hizi za kujisaidia mtu huwa unalipa aidha kama ni shilingi ishirini ili uweze kujisaidia pale.

Unapotembelea hospitali kadhaa, utapata kwamba wauguzi wengi, wanavalia sare za rangi ya peupe ama rangi la jeupe. Hilo ni kuhakikisha kwamba, nguo wanazozivalia, zinang'aa na zinaonekana zikiwa safi.

Hapo zamani ya kale kidogo watu walikuwa wanategeneza vyombo vya kutegenezea vyakula vyao wakitumia mchanga. Kuna aina fulani ya mchanga ambao ukishikanishwa vizuri inategeneza chombo kizuri sana.

Kudungwa sindano ni uchungu mno lakini pia husaidia afya yako ili ukuwe buheri wa afya wakati ukona ugonjwa lolote. Hivo basi unafaa tu kuvumilia uchungu manake baadaye utakuwa umepona na hautakuwa na ugonjwa tena.

Kwa kawaida watoto wadogo ambao wamezaliwa chini ya miaka mitano, hupewa chanjo kadhaa. Moja wapo hudungwa sindano ili kuwa kinga dhidi ya magonjwa sugu ambayo yatakuwa magumu kuyatibu.

Muuguzi anapohudumia mgonjwa wake pale hospitalini, ambapo amelazwa huwa ni jambo mzuri kujulia hali mgonjwa wake. Kisha kumwambia kwamba atakuwa sawa, hakikisho hili ni la maana sana.

Trela ya petroli inapoanguka inakuwa ni muhimu kwamba wateja ama watu waende wasonge mbali sana na trela hiyo maana kwamba petroli inaweza shika moto kwa kasi sana na inaweza choma watu wengi. Hivyo watu wanafaa kujihadhari sana.

Ukitembea nchini kenya hasaa sehemu ya kaskazini basi utapata kwamba hawana mvua na mara mingi miti nyasi na mimea yao hukauka sijui tutafanya aje hili? Je, tunyunyizie maji sehemu yote pale?

Mama anapojifungua huwa ni sherehe kubwa sana katika jamii manake wanafurahia kwamba kuna mmoja wao mpya amezaliwa atakua mkubwa hivo basi wakati mwingine watu huutembelea yeye hospitalini ili kumjulia hali kama tulivyoona.

Huduma za afya. hapa tunao wauguzi wawili ambao wanahudumia mgonjwa mmoja, inawezakana kwamba mgonjwa huyo ako na shida kwenye skio lake na wahudumu wanamsaidia, huduma hii ni ya maana sana na ni ya muhimu kwa wananchi ili wapate afya nzuri na bora.

Je, wewe unaamini mambo ya uganga? Unaamini kwamba kuna mganga ako na nguvu ya kufanya mambo fulani ambayo yanapita nguvu ya binadamu wa kawaida. Dunia hii iko na mambo ya kushangaza mengi.